Mikono ya watu wawili mmoja akiwa na sahani iliyojaa chakula wa pili akiashiria kuondokea sahani hilo chini yake, vyakula vya Kiswahili kama viazi karai, sambusa na kababu.

Manthari yakuvutia yanaonekana kuwa na hewa safi kutokana na miti mingi kama vile minazi mikorosho na majengo mazuri yanayoonekana yako kwa ajili ya kujivinjari.

Kitambaa cha prints za chui kimeekwa sahani jeupe juu yake iliojaa chakula cha aina ya pilau, kachumbari na ndimu kwa kando na uma unaoonekana kwa mbali.

Chakula kinacoonekana kuwa kitamu sana cha aina ya mandazi ya umbo la square , yamewekwa kwa wingi kwenye container zinazoonekana kutengenezwa na aluminium foil .

Majani ya mti yaliyostawi ya rangi ya kijani pamoja na maua ya rangi ya pinki. Chini kuna nyasi za rangi ya kijani.

Maandhari nzuri yakuvutia yenye miti mingi aina ya minazi na mkorosho, vibanda vinavyoonekana kujengwa kwa mbao na makuti, jengo lenye rangi ya samawati na njano.

Mazingira ya ufuo wa bahari ya mchanga wa sheshe mweupe na nyasi kidogo za rangi ya kijani na miti ambayo mingi ni ya minazi na maboti ambayo ni makongwe.